Jaji mkuu wa nchi ya Kenya mama Martha Koome aonekana akiwa amesindikishwa na msaidizi wake waonekana pia wakisalimiana katika sherehe za kimataifa.

Jaji mkuu wa Kenya Mama Martha Koome anaonekana akichukua kiapo cha ofisi, ambapo kando yake anaonekana kuwa na watu wengine na kando yake pia kuna bendera nne za nchi ya Kenya anainua biblia.

Timu ya vijana wa mpira ya Tasker, wanaonekana wakichukua muda mfupi na kochi wao, ili kuweza kuzungumzia au kupanga mpira zaidi. Katika maisha hii ni vyema uweze kujipanga, ili uweze kufaulu.

Mhudumu wa huduma centre ambaye ameajiriwa na serikali kuu ya Kenya aonekana akipatiana huduma zake kwa mkenye ambaye ametembelea afisi zao. Katika huduma centre wawezapata huduma tofauti tofauti ikiwemo usajili wa biashara.

Rais wa nchi ya kenya bwana Samuel William Ruto anaonekana akisalimiana na majaji ambao wameapishwa hivi karibuni. Nyuma yake ana jaji mkuu Martha Koome.

Chama cha kisiasa cha Jubilee. Chama hiki kilikuwa chama tawala katika nchi ya Kenya kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na tatu hadi mwaka wa elfu kumi na saba. Chama hiki, kilikuwa kinaongozwa na mstaafu rais Uhuru Muigai Kenyatta.

Wanadada wachezaji wa mchezo wa vikapu wanaonekana wakiwa katika mechi yao. Timu hii, mmoja amevalia jezi ya timu ya Lakers na mwingine amevalia jezi ya colour bluu.

Tarakilishi katika ofisi za serikali. Katika ofisi za serikali waweza kupata huduma mingi, mojawapo ikiwa usajili, usajili wa biashara na pia usajili wa kuzaliwa kwa mtu.

Chama cha ODM nyuma yake ikiwa kiongozi wake Raila Odinga wakitoa hotuba kwa wanainji mbele ni aliyesaisi rais wa Kenya Samoei Ruto wakati huo alikuwa alikuwa mwana chama wa ODM.

Mkenya anaonekana kupokea huduma kwa cheti za kusafiri katika ofisi za immigration . Ofisi hizi zinapatikana katika Huduma centre.

Spika wa seneti na spika wa bunge, kando yao ni majaji wawili ikiwepo jaji mkuu wa Kenya Mama Martha Koome. Kando yao pia wanaonekana kuwa na wanasiasa ambao wenye wako katika chama tawala.

Rais Ruto na jaji mkuu Martha Koome anampatia katiba ya Kenya wakati alikua anamuapisha. Katiba ya Kenya inafaa kulindwa na kusaidia kupeleka nchi yetu katika ngazi zinginezo.

Mama Martha Koome ambaye ndio jaji mkuu wa nchi ya kenya, anaonekana akiwa amepiga picha na bwana James Orengo naye ni mwanasiasa tajika nchini Kenya. Wanaonekana wakiudhuria hafla ya wanasiasa.

Sherehe ya ufunguzi wa huduma centre inaonekana kuendelea huku. Katika huduma centre waweza kupata huduma tofauti tofauti za nchi ya Kenya ikiwemo usajili wa biashara, usajili wa binadamu na hata kulipa kodi.

Taka inaonekana imetupwa kila mahali katika mji huu, mji huu unaonekana kuwa katika eneo ambalo si duni, ni vyema watu kuokota taka katika miji yao ili kuisafisha iwe sawa.

Vyeti wa kujitambulisha, zinaonekana zimepigwa, zimeshachapishwa na ziko tayari kutumiwa wenyewe kuja kuzichukua, kama mwananchi wa Kenya ni vyema kuwa na kitambulisho chako.

Wananchi wa Kenya waonekana wakipokea huduma za serikali kupitia huduma center na katika mtaani. Huduma center huweza kupata mambo mengi ikiwemo usajili wa biashara.

Wachezaji wanaonekana wakishangilia ushindi wao. Wachezaji wa mpira unaweka vijana wengi pamoja na kuwatowa katika vitendo vibaya kama uwizi, na matumizi ya madawa ya kulevya.

Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya kutoka mwaka wa elfu mbili na saba hadi mwaka wa elfu mbili kumi na tatu anaonekana akiwa katika akihudhuria mkutano wa serikali. Amepigania wananchi katika haki.

Bwana Samoei William Ruto ambaye ndiye rais wa nchi ya Kenya, anaonekana akitembea na kuongea na mama Martha Koome ambaye pia ndiye jaji mkuu wa nchi ya Kenya.

Rais Ruto na aliyekua waziri mkuu wa nchi ya Kenya ,wanaonekana wakitazama mpira kati ya Kenya na Tanzania .

Wanasiasa au wanachama wa chama cha ODM waonekana wakihudhuria wanahabari ili kuweza kujieleza kuonekana kuwa na tatizo la jambo fulani. Anayeongelesha wanahabari ni John Mbadi.

Wahudumu wa Huduma Center. Humu waeza pata huduma za serikali tofauti tofauti ikiwemo waeza jisajili au waeza sajili biashara zako, waeza pia pata cheti cha kuzaliwa humu.

Wachezaji wa mchezo wa vikapu wanaonekana wakimenyana kweli kweli katika mchezo wao. Timu kuu ya KPA na ingine ya Umoja ndizo ziko katika uwanjani kucheza.

Aliyekuwa naibu wa raisi wa nchi ya kenya anaonekana akijisajili kuwa mpiga kura. Rigathi Gachagua alitolewa mamlakani na wanasiasa mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Rais wa Kenya Bwana Samoei William Ruto anaonekana akiwa na jaji mkuu wa nchi ya Kenya Mama Martha Koome waonekana wametoka au wanaenda kuhudhuria shughuli ya serikali.

Dada Helene Rafaela Namisi, anahojiwa kwa nafasi ya kuwa jaji katika koti kuu ya Kenya. Nchini Kenya, majaji hupitia mtindo huu ili kuweza kuwa majaji katika koti kuu ya Kenya.

Mchezaji ana onekana akingojea mpira ili aweze kuipiga. Nchi ya Kenya au serikali kuu ya Kenya inapanga michezo hii ili kuweza kuweka umoja katika sekta mbalimbali za nchi ya Kenya.

Mama Martha Koome ambaye ndiye jaji mkuu wa nchi ya Kenya, anaonekana akihutubia wakenya. Ni vyema katika nchi ya Kenya tuchukulie maanani sana uhuru wa korti zetu.

Aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigadhi Gachagwa, anaonekana akitembelea kituo cha Huduma Center, kituo hiki, chasaidia wakenya ili waweze kupata huduma mbalimbali. Kando yake pia twaweza kumwona mfanyakazi wa huduma centre alimweleza vile huduma zao zinavyofanya kazi.

Mashabiki wa mpira wa timu ya Gor Mahia, wanasherehekea ushindi wao. Nyuma yao pia wana basi aina ya matatu ambayo imebeba watu wakining'inia kila mahali.

Polisi na mfanyikazi wa serikali wanaonekana wakiongea. Polisi huyu inaonekana anahitaji huduma za serikali katika Huduma Centre. Ishara hii inaonyesha kwamba viwango vyote vya serikali vinafanya kazi pamoja.

Mashabiki wa mchezo, sana sana ya rugby wanaonekana wakiwa wamebeba bendera ya Kenya hii ni kuashiria ya kwamba wanaishangilia timu kuu ya Kenya katika michezo ya rugby .

Mashabiki sugu wa mpira wanaonekana wakifurahia kutazama mpira na hapa wanaonekana pia kufurahia kupigwa picha.

Mkenya wa kawaida anaonekana ametembelea kituo cha Huduma Centre ili kuweza kuhudumiwa. Katika Huduma Centre, waweza kusaidiwa na mambo mengi ikiwepo usajili wa biashara, usajili wa vitambulisho na nyinginezo mingi.

Wananchi wa kawaida wamehudhuria mkutano wa wanasiasa. Wamebeba vibana vya kuonyesha timu ambayo wanasupport . Kuna mwonekano wa vinara pia.

Bendera ya Kenya imepeperushwa na wanariadha. Wanariadha hawa wanaonekana wametoka kucheza michwano yao na wameshinda na wako katika hali ya kushangilia timu kuu ya Kenya.